Sehemu ya ndani ya jengo lenye mandhari ya kisasa yanayotumika kwa ajili ya burudani na starehe, ukuta wa kushoto unapaneli za umbo la asili zenye mwangaza wa samawati na nyekundu zinazotoa muonekano wa kuvutia kwenye macho ambacho ni kitu muhimu katika mazingira ya burudani.

Duka la bidha za maziwa linaloitwa "Glory Milk Dairy" likiwa na mabango yanayo tangaza huduma ya "Milk ATM" na maziwa safi ya kila siku. Bango kuu linaonyesha picha ya maziwa yakimwagika likiwa na maandishi "Fresh Milk". Nje ya duka kuna kiti cha plastiki cha samawati, ikiashiria mazingira ya biashara ya mitaani yenye shughuli hai.

Mashine ya kisasa ya kuuza maziwa maalufu kama "milk ATM" ikiwa na maandishi mbalimbali yanayoashiria kupatikana kwa maziwa yaliyopashwa moto na kupunguzwa mafuta na kuhifadhiwa katika sehemu ya baridi, Mandhari hii inaonyesha matumizi ya teknolojia katika biashara ya bidhaa za maziwa ambapo wateja wanaweza kupata bidhaa za maziwa kupitia mfumo wa moja kwa moja unaofanya shughuli kuwa bora zaidi na ya kisasa.

Mashine ya kisasa ya kuuza maziwa yenye nembo "Elite Dairy Milk", ikiwa na picha ya maziwa yanamwagika na ng'ombe wakichunga. Mashine hiyo ni ya rangi ya samawati na nyeupe, na ina maandishi mekundu ya maziwa pembeni ikiashiria teknolojia ya kisasa ya kuuza maziwa kwa njia ya kujihudumia.

Mashine ya kisasa ya kuuzia maziwa yenye nembo maziwa freshi, mashine hii ina picha ya ng'ombe na sehemu ya kuchota maziwa, huku mtu mmoja akielekeza mkono wake kuelekea mashine hio. Hii ni mfano wa huduma za kisasa za maziwa inayowezesha watu kupata maziwa safi kwa urahisi bila kupitia duka la kawaida. Mashine hii ni suluhisho la kisasa kwa usambazaji wa maziwa hasa mjini au maeneo yenye uhitaji wa maziwa ya haraka ya maziwa safi.

Mashine ya kisasa ya kuuza maziwa kutoka chuo kikuu cha nairobi, mashine hii ni ya rangi ya samawati na nyeupe pia ina picha ya ng'ombe na glasi ya maziwa, hii ni taswira ya ubunifu wa kisasa za kusambaza maziwa safi yaliyopashwa moto kwa njia rahisi na salama, mashine hii huwezesha wateja kununua maziwa kwa kiwango wanachotaka kwa bei nafuu na bila ya chupa za plastiki.

Mfumo wa kisasa wa uuzaji wa maziwa, ambapo mashine hii hutoa maziwa moja kwa moja kwa wateja bila kuhitaji muuzaji, njia hii ni rahisi na gharama nafuu na ya usafi ya kupata bidhaa safi za maziwa.

Mashine ya kisasa ya kuuza maziwa iitwayo "milk atm" kutoka chapa ya "Techwin". Mashine hii imeundwa kwa ajili ya kutoa maziwa safi, muundo wake una picha za ng'ombe na matone ya maziwa, ukisisitiza asili ya bidhaa. Mashine imewekwa juu ya magurudumu, jambo linaloifanya iwe rahisi kusogezwa na imewekwa ndani ya jengo lenye sakafu ya vigae.

Mfumo wa kisasa wa uuzaji wa maziwa ambapo mashine hii hutoa maziwa moja kwa moja kwa wateja bila kuhitaji muuzaji, njia hii ni rahisi na gharama nafuu na ya usafi wa kupata bidhaa safi za maziwa.

Mashine ya kisasa ya uuzaji wa maziwa. Mfumo huu wa kisasa wa maziwa hutoa maziwa moja kwa moja kwa wateja bila kuhitaji muuzaji, njia hii ni rahisi na gharama nafuu na ya usafi wa kupata bidhaa safi ya maziwa.

Mtu anayenunua maziwa katika mashine za kisasa za uuzaji na utunzaji wa maziwa, ambayo yana usimamizi mzuri wa mpangilio safi, na hutoa maziwa moja kwa moja kwa mteja bila kuhitaji muuzaji.

Mashine ya kuuza maziwa ya kisasa iliyowekwa ndani ya duka la bidhaa za maziwa. Mashine hiyo imeandikwa, mashine ya maziwa fresh kutoka shambani na ina tangaza, maziwa ya ubora wa juu yaliyo chujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa.

Mfumo wa kisasa wa uuzaji wa maziwa ambao mashine hii hutoa huduma kwa wateja bila kuwepo kwa muuzaji, njia hii ya rahisi gharama nafuuna ya usafi wa kupata bidhaa safi za maziwa, mashine hii ina maelezo ya kuwa maziwa yanayotolewa yamepashwa na tayari kwa kunywa.

Mfumo wa kisasa wa uuzaji wa maziwa, ambapo mashine hii hutoa maziwa moja kwa moja kwa wateja bila kuhitaji muuzaji. Njia hii ni rahisi ya gharama nafuu na ya usafi ya kupata bidhaa safi za maziwa.

Mfumo wa kisasa wa uuzaji wa maziwa, ambapo mashine hii hutoa maziwa moja kwa moja kwa wateja bila kuhitaji muuzaji. Njia hii ni rahisi, ya gharama nafuu, na ya usafi ya kupata bidhaa safi za maziwa.

Duka la maziwa lenye bango kubwa juu ya mlango likitangaza bidhaa ya mtindi, bango hilo lina orodhesha faida ya bidhaa hiyo na ikisisitiza ubora wa lishe. Milango miwili ya duka imepambwa pia na matangazo ya bidhaa ya hiyo, ndani ya duka mtu mmoja anaonekana akiwa akihudumiwa. Duka hili linaonyesha mfano wa biashara ndogo ya maziwa ya mtaani inayo changia katika upatikanaji wa maziwa safi na bidhaa zake kwa jamii kwa njia rahisi.

Mfumo wa kisasa wa uuzaji wa maziwa, ambapo mashine hii hutoa maziwa moja kwa moja kwa wateja bila kuhitaji muuzaji. Njia hii ni rahisi, na ya gharama nafuu na ya usafi ya kupata bidhaa safi za maziwa.

Duka la bidhaa za maziwa lenye mashine ya kisasa ya kuuza maziwa maarufu kama “Milik ATM” mashine hiyo imeandikwa na chapa ya naivasi ikionyesha kuwa maziwa yanayo uzwa yamepikwa kwa usalama wa kiafya, mtu aliye vaa shati ya rangi ya chungwa anaonekana akitumia mashine hiyo, akimimina maziwa kwenye chombo kupitia mfumo wa kidigitali. Mandhari hii inaonesha maendeleo ya teknolojia katika usambazaji wa bidhaa za maziwa.

Mashine ya kuuza maziwa safi ikiwa ndani ya duka, mashine ina mandhari ya samawati yenye picha ya ng’ombe na chupa ya maziwa ikisisitiza ubora wa asili ya bidhaa hiyo. Kuna sehemu ya kuingiza pesa na kutolea maziwa pamoja na maandishi yanayoonesha bei na ubora wa maziwa.

Mfumo wa kisasa wa uuzaji wa maziwa ambapo mashine hii hutoa maziwa moja kwa moja kwa mteja bila kuhitaji muuzaji, njia hii ni rahisi ya gharama nafuu na ya usafi yakupata bidhaa safi za maziwa.

Seti ya meza ya chakula ya mbao yenye viti sita ambapo meza ina sehemu ya juu ya kioo na viti vinamuundo ambao uliokatwa kwa usanii kwenye sehemu ya migongoni, hii ni taswira ya wauzaji wa samani wanaotoa bidhaa zenye muundo mzuri wa mbao kwa ajili ya kupamba nyumba au maeneo ya kulia chakula.

Seti ya sofa za kisasa za rangi ya samawati zilizopangwa nje ya jengo, labda kwa ajili ya maonyesho au matangazo ya biashara. Uwepo wa mtu ambaye anaonekana kuwa msimamizi au muuzaji wa sofa hizo. Sofa hizi zina muundo wa kuvutia zikiwa na mikunjo laini, mito ya migongi, na mikono iliyojazwa vizuri. Rangi ya samawati ni ya kuvutia na ya kisasa, inayofaa kwa wateja wanaopenda mitindo ya kisasa majumbani.

Soko la ndani la jamii lenye safu nyingi za maduka ya matunda na mbogamboga, kuna mazao ya rangi mbalimbali kama vile: ndizi, mananasi, embe, nyanya na mengine yaliyopangwa kwenye meza au majokofu, yaliyofungwa vitambaa vyenye rangi tofautitofauti. Mandhari ya ndani inaonyesha vibanda vilivyopangwa kwa mpangilio, na kuna bango na maandiko juu, yanayoashiria jina la sehemu au maduka maalumu.

Mandhari ya soko, ambapo matunda na mbogamboga mbalimbali zimepangwa kwenye meza za wauzaji, kuna ndizi, machungwa na bidhaa zingine za kilimo zinazouzwa, zikionesha wingi wa utofauti wa mazao yanayopatikana. Watu wanaonekana kwa mbali wakishugulika, kama wateja au wafanyabiashara, ikiashiria shughuli hai na muingiliano wa kijamii.

Soko la wazi lenye bidhaa mbalimbali zikiwa zimepangwa kwa wingi kwenye meza na vikapu, ikiwemo mihogo, ndizi na nyanya ambazo zimetawala eneo la mbele. Wafanya biashara wamesimama karibu na bidhaa zao baadhi wakihudumia wateja au wakizungumza. Mazingira haya yanatoa taswira ya soko la kijijini lenye pilika pilika ambalo ni muhimu katika mchango wa maisha ya kila siku na uchumi wa jamii.

Muuzaji akipanga na kufungasha nyanya kwenye meza ya soko akitumia mifiuko ya plastiki kwa wateja. Nyanya zimejaa kwenye meza zikiwa na rangi nyekundu na kijani zikiashiria hatua tofauti za uhivaji, mandhari ya nyuma inaonyesha watu wakitembea na vibanda vingine vya biashara ikiashiria soko la wazi lenye shughuli nyingi za biashara ya mazao ya kilimo.

Duka la nafaka sokoni, ambapo bidhaa kama maharage, mchele, choroko na dengu, zimepangwa kwenye magunia na vyombo vikubwa vya plastiki. Bei zimeandikwa moja kwa moja kwenye magunia, mfano mia tisa, ikiashiria mfumo wa wazi wa bei kwa wateja. Kuna mtu amesimama karibu na bidhaa, huenda ni mteja na kuna mwingine ameketi nyuma ya meza huenda ni muuzaji.

Soko la wazi lenye matunda na mboga mboga mbali mbali zikiwemo ndizi, maembe na mananasi. Watu kadhaa wanaonekana wakifanya shughuli za ununuzi na uuzaji, na bidhaa zimepangwa kwenye meza za mbao hii ni taswira ya soko la kijijini au la mtaa linaloonyesha uhai wa biashara ya kilimo na usambazaji wa chakula safi.

Muuzaji wa nyanya akiwa sokoni, ameketi nyuma ya meza yenye kreti kadhaa za nyanya nyekundu, mteja aliye mbele yake anachagua nyanya na kuzitia kwenye kikapu cha zambarau. Mazingira haya yanaonyesha shughuli za kawaida sokoni, ambapo mazao ya ndani huuzwa moja kwa moja kwa wateja ili kuimarisha uchumi wa jamii na mahusiano ya kijamii.

Soko lililojaa matunda safi ya aina mbalimbali yakiwemo: ndizi, machungwa, matikiti maji, mananasi na maparachichi, matunda yamepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye vikapu na kreti, huku uwepo wa watu huenda ni wauzaji au wateja, mandhari ya nyuma inaonesha meza zaidi, ikiashiria kuwa ni sehemu ya soko kubwa la wazi, lenye bidhaa nyingi za chakula.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi, ambapo wauzaji wamepanga bidhaa zao, ikiwemo nyanya, vitunguu, mboga za majani, na viungo. Mmoja wa wauzaji anashika kikapu cha vitunguu vyekundu, na mwingine akiwa na ndoo ya njano yenye mboga za majani. Wateja na wauzaji wanaonekana wakishughulika, ikiashiria mzunguko hai wa biashara ya chakula safi.

Muuzaji akipanga bidhaa mbalimbali kwenye ndoo na makreti, ikiwa ni pamoja na viazi, vitunguu ,nyanya na karoti kwenye zulia jekundu sokoni. Watu wengine wakiwemo watoto wanaonekana nyuma wakishughulikia au kutazama bidhaa, hii ni taswira ya soko la wazi Tanzania linaloonyesha uhai wa biashara ya mboga safi, ushiriki wa familia na upatikanaji wa chakula cha bei nafuu kwa jamii.

Jengo la kisasa la ghorofa nyingi ambalo linaweza kuwa makazi ya watu au sehemu ya biashara, muundo wa jengo unaonesha madirisha makubwa kwakila ghorofa pamoja na sehemu ya upande uliofunikwa na vioo, jengo linaonesha maendeleo mijini na mahitaji ya makazi ya kisasa hasa kwa familia, wafanyakazi na wanafunzi.

Nyumba ya kisasa ya ghorofa yenye paa jekundu na kuta nyeupe, madirisha makubwa kiasi na kuna roshani ya uzio wa chuma ikitoa mwonekano wa kifahari na wa kisasa, bustani iliyopambwa vizuri mbele ya nyumba ikiongeza mvuto wa mazingira ya nje, anga ni safi jua linawaka likionyesha hali nzuri ya hewa, jambo linalovutia wanunuzi wa nyumba.

Geti lenye bango linaloonesha kuwa jengo la kisasa linapatikana kwa ajili ya matumizi ya kibiashara. Jengo lina madirisha makubwa ya kisasa, kuta za tofali na paneli za rangi nyepesi zikitoa muonekano wa kuvutia wa biashara.

Mashati yaliyopangwa vizuri juu ya meza na kwenye makabati madogo, huku nguo zingine zikiwa zimetundikwa katika sehemu maalumu za kuwekea nguo ndani ya jengo kubwa la biashara. Huku ikiwepo punguzo la asilimia hadi hamsini na tano la bei ikiwa sehemu ya kampeni ya mauzo ya msimu au kusafisha bidhaa.

Rafu za bidhaa za usafi wa nyumbani ndani ya duka kubwa zikiwa zimepangwa pangwa kwa mpangilio mzuri, bidhaa kama sabuni zinaonekana ndani ya duka hilo, ambapo sakafu ni ya vigae safi na mazingira ya ndani yana mwanga mzuri ikiashiria muundo wa kisasa wa rejareja unaolenga bidhaa za matumizi ya kila siku.

Rafu za duka kubwa zilizojaa vinywaji mbalimbali asa juisi na maziwa mpangilio wa bidhaa unaonyesha usafi na urahisi wa kuchagua na utofautia wa bidhaa sokoni na mazingira ya rejareja mijini yenye huduma za kisasa, maduka haya hutoa bidhaa za chakula na vinywaji kwa wingi zikiwa zimepangwa kwa urahisi kwa wateja kuchagua.